Sanduku jeusi la plastiki limefungwa kwenye mlingoti wa umeme. Likiwa limezungukwa na nyaya nane za mawasiliano. Nyuma kuna barabara na mjengo ya makazi. Hii ni sehemu ya miundombinu ya intaneti au umeme kwenye mitaa ya mijini.

Kituo cha umeme chenye nguzo za umeme, vifaa vya kubadilisha voltage na nyaya za umeme zinazounganisha sehemu mbalimbali. Eneo lina mchanga na anga ni wazi na la bluu. Hii ni sehemu muhimu ya usambazaji wa umeme.

Minara mikubwa ya umeme imesimama kando ya barabara waya zikiwa zimeenea angani chini ya anga la mawingu. Mandhari inaonyesha eneo la viwanda au sehemu ya kusambaza umeme. Hali ya hewa inaonekana kuwa baridi na yenye mawingu.

Kundi la wanafunzi na walimu wamesimama nje karibu na jengo la shule wakizunguka bustani ndogo enye mboga mbichi. Mwalimu anaonekana akitoa maelezo kuhusu mimea hiyo huku wengine wakisikiliza kwa makini. Hii inaonyesha shuguli ya kujifunza kwa vitendo kuhusu kilimo shuleni.

Eneo la makazi lina maji machafu yaliyotuwama juu ya udongo na taka ngumu zimetapakaa kila upande. Kuna vifuzi plastiki na uchafu unaelea kwenye maji, hali inayoashiria mifereji mibovu au ukosefu wa mfumo mzuri wa maji taka. Mazingira haya yanaweza kusababisha magonjwa kama kipindupindu na kuhatarisha afya ya wakaazi.

Taka nyingi za plastiki zimetapakaa ardhini na kuna marundo makubwa ya taka yaliyopangwa pembeni. Anga ni la buluu lenye mawingu, mazingira yanaonyesha dump ama maeneo ya kutupa taka. Hali inaonyesha changamoto ya usimamizi wa taka mjini.

Majengo ya ghorofa yamejengwa karibu na mto mchafu. Pembezoni kuna taka na vichaka. Mazingira, yanayoonyesha makazi duni mjini na hali ya usafi si nzuri. Hii ni taswira ya maeneo ya mabanda au informal settlements .

Kundi la tembo wadogo wakiwa mbele ya watu waliokusanyika kuangalia na kupiga picha. Tembo wengine wamelala chini na wengine wamesimama kwenye eneo linalofanana na hifadhi au kituo cha malezi ya tembo. Hapa watu wanaonekana kujifunza au kutembelea wanyama hawa.

Mtu anakusanya maji kwenye kisima cha ardhini akiwa na madume ya plastiki ya manjano na bluu pembeni. Mazingira yanaonekana ni ya mtaa wa mabanda, na nyuma kuna mtaro wenye maji machafu. Hii inaonyesha changamoto ya upatikanaji wa maji safi mjini Kenya.

Simba ameketi juu ya jiwe akitazama upande wa kulia. Mbele kuna nyasi na nyuma majengo marefu ya jiji la Nairobi yanaonekana. Mandhari inaonyesha mchanganyiko wa wanyamapori na mji wa kisasa kama ilivyo Nairobi National Park.

Mnyama mdogo mwenye manyoya ya kahawia na miguu myembamba amesimama kwenye nyasi mbele ya vichaka vya kijani. Maskio yake ni makubwa na hana macho macho makali akionekana makini na mazingira. Anafanana paa au Dik-dik wenye wanyama wadogo wanapatikana afrika mashariki.

Eneo la makazi duni linaonekana, nyumba nyingi zikiwa zimejengwa kwa mabati, na mbao. Mbele kuna rundo kubwa la taka likiwa limezagaa kwenye ardhi. Mandhari inaonyesha changamoto za mazingira na hali ngumu ya maisha katika maeneo ya mabanda.

Ndege wawili wenye miguu ya manjano na madoa meusi kwenye manyoya wamesimama juu ya mawe. Nyuma kuna vichaka vya kijani. Mandhari ni ya porini na ndege hao wanaonekana kama wanapumzika au kuangalia mazingira.

Bendera nyingi za mataifa zimesimama juu ya nguzo ndefu. Pembeni kuna barabara la gari la rangi ya manjano. Watu wawili wamesimama karibu na barabara. Nyuma kuna majengo na miti. Hii inaonekana kama sehemu ya uwanja wa ndege au eneo la kimataifa.

Mto wenye maji tulivu umezungukwa na miti mingi ya kijani na vichaka. Anga lina mawingu machache na mwanga wa jua unaangaza sehemu ya mazingira haya. Mandhari ni ya asili na unaovutia, kama sehemu ya mapumziko au hifadhi ya mazingira.

Pundamilia wawili wanakula nyasi kwenye savannah huku majengo marefu ya jiji la Nairobi yakiwa nyuma yao. Mandhari inaonyesha mchanganyiko wa wanyamapori na maisha ya mjini. Hii ni taswira maafuru ya, Nairobi national Park.

Twiga amesimama kwenye nyasi ndefu na vichaka vya kijani akitazama mbele. Mazingira ni ya Savana na anga ni safi . Hii ni mandhari ya kawaida kwenye mbuga za wanyama nchini Kenya.

Mwanga wa jua unapita katikati ya matawi na majani ya mti wenye matunda ya njano. Labda ni mapera au maparachichi. Majani ni mengi na rangi ya kijani imetawala. Mandhari inaonyesha bustani yenye afya na uzuri wa asili.

Barabara inapitisha magari chini ya daraja kubwa la zege linalojengwa na kuna uzio wa buluu pembeni. Mandhari inaonyesha ujenzi wa miundombinu na shughuli nyingi za magari.

Watu wanne wamevaa reflective vests wakifanya usafi kwenye eneo lenye maji machafu na taka nyingi. Wanaonekana wakiondoa plastiki na uchafu kando ya damp au mto. Mazingira yanaonyesha juhudi za usafi wa mazingira.

Nyani ameshika wavu wa chuma kwa mkono mmoja. Uso wake unaonekana wa huzuni na mawazo mengi. Nyuma yake kuna mazingira ya nje lakini yuko ndani ya uzio. Hii inaonyesha hali ya mnyama aliyefungwa au kwenye hifadhi.

Mwanamke ameketi juu ya mkeka mwekundu kwenye bustani yenye miti mingi akiwa na umbo wake pembeni .Wote wanaonekana wametulia na mazingira ni ya utulivu na asili. Hii ni picnic nzuri kabisa.

Watu wamevaa mavazi ya kitamaduni ya rangi tofauti. Wamesimama kwenye mdwara kwenye ardhi ya udongo huku wengine wakiwa na fimbo mikononi. Mazingira ni ya kijiji na nyuma kuna miti na nyumba za jadi chini ya anga yenye mawingu mazito. Inaonekana kama mkusanyiko au sherehe ya kijamii ya jamii ya Maasai.

Watu kadhaa wanatembea juu ya mabaki ya mbao na mabati wakibeba mizigo mabegani. Mazingira yanaonyesha uharibifu mkubwa, labda baada ya mafuriko au nyumba kubomolewa. Hali hii inaonekana ngumu na watu wanaonekana wakijitahidi kuokoa mali zao.

Watu wanne wanatembea pamoja kwenye njia ya udongo katikati ya msitu mwenye miti mingi ya kijani. Wamevaa mavazi rasmi na wanaonekana wakizumgumuza au kufurahia matembezi yao. Mandhari ni tulivu safi na inasisimua hisia ya utulivu wa asili.

Mtu ameketi kwenye kingo za mto akiwa katikati ya chupa na taka nyingi za plastiki zilizokusanyika juu ya maji. Mazingira ya kijani yanazunguka eneo hilo lakini uchafu umetawala sehemu ya mto. Hii inaonyesha changamoto kubwa ya chafuzi wa mto kutokana na taka za plastiki.

Watu watatu wamevaa mavazi ya kitamaduni yenye rangi nyekundu na nyeupe. Wamesimama kwenye nyasi na wanaonekana wakiruka au kucheza. Wote wana mapambo shingoni na vichwani, na nyuma yao kuna anga la bluu. Mandhari inaonyesha sherehe au tamasha la kitamaduni.

Dume ameketi pembeni ya pikipiki iliyobeba madumu mengi ya plastiki ya rangi ya njano na buluu. Madumu haya hutumika sana kubeba maji au mafuta vijijini au mijini Kenya. Mazingira yanaonyesha ni sehemu ya biashara au usafirishaji wa bidhaa hizi.

Chorororo wa ndege kwenye mwenye manyoya ya kijani mwilini, mabawa ya buluu na mkia mrefu wa buluu. Kichwa chake ni cheusi na kina maeneo yaliyosimama juu na kuna alama nyekundu na nyeupe karibu na jicho. Huyu anaonekana kama turasa, ndege wa kiafrika anayepatikana sana nchini Kenya.

Kikundi cha watu wamesimama pamoja kwenye eneo la miti. Wengi wao wakiwa vijana na wamevaa mavazi ya rangi tofauti. Wengine wameshika miche mikononi kana kwamba wako kwenye shughuli ya upandaji miti au kampeni ya mazingira. Mandhari ni kijani na inaonyesha umoja na ushirikiano.

Mto mchafu unapita katikati ya makazi. Maji yake yanaonekana meusi na taka zimezagaa kando. Mazingira yanaonyesha uchafuzi wa mazingira na uwepo wa majengo upande mmoja. Hii ni changamoto kubwa kwa afya na usafi wa

Njia ya mbao imejengwa katikati ya miti mikubwa na vichaka vya kijani. Pembeni kuna uzio wa mbao unaolinda watembea kwa miguu. Mazingira ni ya asili na barabara hii inaonekana kutumiwa kwa matumizi au kutazama mandhari ya msitu. Hali ni tulivu na inafaa kwa mapumziko au utalii wa asili.

Faru wawili na ndama hawa wanasimama kwenye nyasi kavu jiji la Nairobi na majengo marefu yakiwa mbali nyuma yao. Anga lina mawingu mazito na mwanga wa jua ya jioni unaangaza mandhari. Mchanganyiko huu unaonyesha uzuri wa wanyamapori karibu na mji mkuu.

Mtaa wa mabanda unaonekana. Kuna mtaro wa maji machafu uliosheheni taka na plastiki. Mbwa amelala pembeni. Nyumba za mabati na ardhi ya udongo zinaonyesha hali ngumu ya mazingira. Hii ni changamoto ya usafi na mazingira mijini Kenya.

Watu wamevaa sare za kazi na glavu wakikusanya na kuchambua taka nyingi mitaani, zikiwa zimezagaa, kwenye barabara ya mtaa wa mabanda. Wengine wameinama wakijaza mifuko ya plastiki na taka tofauti, huku nyumba za mabati zikiwa nyuma yao. Hili inaonyesha juhudi za usafi wa mazingira na uchakataji taka katika jamii.

Watu kadhaa wakiwemo wanafunzi na watu wazima wamekusanyika wakipanda mti kwenye eneo la wazi. Kuna ndoo ya maji ya buluu pembeni kwa ajili ya kumwagilia mche. Tukio hili linaonyesha kampeni ya upandaji miti au shughuli ya mazingira.

Hii ni sehemu ya makazi ya mabanda. Nyumba zimejengwa kwa mabati na udongo. Paa zimechakaa na zimejaa kutu. Njia ya matope inapita katikati. Maji machafu yanatiririka kwenye mtaro mdogo. Mazingira yanaonyesha changamoto za maisha kwenye maeneo ya mabanda.

Simba mdogo ameketi nyuma uzio wa waya, mkono wa mtu unamguza kupitia uzio huo, ardhi ni ya udongo mwekundu na kuna majani machache pembeni manthari inaonyesha mazingira ya ifadhi au kituo cha wanyama pori

Kundi la punda milia wamesimama kando ya bwawa ndogo wakinywa maji kwenye nyasi za Savanna. Wote wamepanga vichwa vyao kuelekea kwenye maji na mazingira ni ya asili yenye rangi ya kijani na kahawia. Hii inaonyesha maisha ya wanyamapori wakipata maji jangwani.

Kifaru mdogo anatembea kwenye ardhi ya rangi ya udongo. Watu kadhaa wamepanga mstari pembeni wakimwangalia na wengine wanamgusa kwa mkono. Watu hawa wamevaa viatu vya michezo na suruali fupi. Wanaonekana kama wageni ama watalii. Mazingira yanaonyesha tukio la elimu au utalii wa wanyamapori.

Mtu aliyevaa kofia ya machungwa na mavazi ya kazi anasafisha taka kando ya mto akitumia koleo kubwa. Mazingira yanaonyesha nyumba ya makazi na miti, huku taka zikiwa zimetapakaa kwenye kingo za mto. Hii inaonyesha juhudi za usafi wa mazingira katika eneo la mtaa.

Kundi la watoto wamevaa mavazi ya sarakasi wakifanya mazoezi ya maumbo ya mwili katika kati ya ukumbi mkubwa wa michezo. Viti vya kijani vimepangwa upande mmoja wa ukumbi na kuna ngoma na vifaa vingine vya muziki nyuma yao. Mandhari inaonyesha mazoezi au onyesho la sanaa ya jukwaani.

Kundi la tai na fisi wamesimama karibu na bwawa dogo wakitazama upande mmoja kana kwamba wanangojea au wanakula mabaki. Mazingira ni ya savana yenye nyasi na maji. Na mbali kuna mandhari ya wanyama na miti. Hii ni hali ya kawaida kwenye mbuga za wanyama nchini Kenya.

Ng'ombe, kondoo na mbuzi wanachungwa kwenye malisho makubwa ya wazi chini ya anga lenye mawingu. Mifugo wakila majani kwenye nyasi fupi. Mandhari ni ya shambani, inaonyesha ufugaji wa jadi Kenya.

Maji mengi yamefurika karibu na nyumba ya mabati na jengo kubwa linaonekana nyuma. Sehemu inaonekana kama mtaa wa mabanda. Maji ni ya rangi ya udongo yanaonyesha mafuriko au mvua kubwa. Hali hii inaonyesha changamoto za mazingira mjini Kenya.

Swara watatu wanasimama kwenye nyasi ya Savannah. Nyuma, kuna kundi la wanyama wengine mbali kidogo. Mandhari ni ya mbuga ya wanyama na kuna miti na vilima kwa umbali. Hii ni taswira ya kawaida kwenye hifadhi za taifa nchini Kenya.

Ndovu mdogo analishwa maziwa kwa chupa kubwa na mtu aliyevaa nguo ya kijani. Maziwa yanamwagika kidogo kando ya mdomo wa ndovu wakati anakunywa kwa hamu. Mandhari inaonyesha upendo wa waangalizi kwa wanyama ya tiba.

Njia ya reli inaonekana ikiwa na gari la mizigo limebeba magunia limekwama au kusimama katikati ya reli. Watu wachache wamesimama karibu na gari hilo labda wakijaribu kuliskuma au kulikagua. Mazingira ni ya kijijini. Kuna miti na nyasi pembeni na anga ni la mawingu.

Twiga amesimama kwenye nyasi akila majani kutoka kwenye kichaka huku jengo refu la mjini likionekana mbali nyuma. Mandhari ni mchanganyiko wa savannah na mji, labda mbuga ya wanyama kubwa ya, Nairobi national Park.

Ndoa za plastiki za rangi tofauti zimepangwa karibu na ukuta wa mabati. Zingine zimejaa nguo na vyombo kuna bomba la maji la kijani. Mazingira yanaonekana ya mtaa wa kawaida. Hii ni sehemu ambapo watu huwasha vyombo au nguo.

Twiga amesimama katikati ya vichaka vya kijani. Nyuma yake kuna majengo marefu ya jiji chini ya anga la buluu. Mandhari inaonyesha mchanganyiko wa wanyama pori na mji wa kisasa kama vile Nairobi National Park iliyo karibu na jiji.

Umati wa watu wamesimama pembeni ya mto uliojaa maji na tope wakitazama mabaki ya vibanda vilivyobomoka. Mazingira yanaonyesha athari za mafuriko kwenye makazi ya watu. Hii ni hali ya dharura inayohitaji msaada wa haraka.

Mifuko mingi ya plastiki na chupa za plastiki zimetupwa kando ya mto zikisababisha uchafuzi wa mazingira na maji. Rangi nyingi za plastiki zinaonekana, hasa za bluu na kijani, zikiwa zimetanda kwenye nyasi karibu na maji. Hii inaonyesha tatizo la taka la mjini kuingia kwenye mito na kusababisha uchafu wa maji.

Swala mwenye pembe ndefu anatembea kwenye ardhi kavu. Nyuma kuna majengo marefu ya mji yanayoonekana kwa mbali. Mandhari inaonyesha mbuga ya wanyama karibu na jiji kuu la Nairobi.

Mchanga mweupe unaenea hadi baharini maji yakiwa masafi na ya rangi ya takrosi chini ya la buluu na mawingu kidogo. Uonekano ni wa utulivu na upepo mwanana unaofaa kwa kutembea au kupumzika pwani. Hakuna watu au majengo karibu. Mazingira ni asilia kabisa.

Simba amelala chini kwenye ardhi ya udongo ndani ya uzio wa waya, akitazama mbele kwa utulivu. Mazingira yanaonyesha sehemu ya hifadhi au bustani ya wanyama.

Kuna kifaru amesimama kwenye eneo la mchanga akila nyasi chini ya mti wenye majani. Mandhari ni ya asili na mwanga wa jua unaangaza upande mmoja wa kifaru. Hii ni taswira ya wanyamapori kwenye mazingira yao ya kawaida.

Twiga wawili wamesimama kwenye nyasi za Savannah huku majengo marefu ya jiji yakiwa nyuma yao. Mandhari inoanyesha mchanganyiko wa wanyama pori na mji labda karibu na Nairobi National Park.

Faru mdogo anachungulia na kula majani kwenye eneo la udongo mwekundu akiwa ndani ya uzio wa waya. Mazingira yanaonekana ni ya kuhifadhi au bustani ya wanyama.

Matatu ya rangi ya kijivu imeegeshwa barabarani. Mlango uko wazi na abiria wanaingia au kutoka. Juu kuna mizigo umefungwa na nyuma kuna majengo ya biashara pamoja na watu wengi wakifanya shughuli zao. Mandhari inaonyesha pilkapilka za jiji na usafiri wa umma ya Kenya.

Matatu ya rangi ya pinki imeegeshwa barabarani. Abiria wakiwa wanaingia na wengine wamesimama pembeni. Majengo na magari mengine yanaonekana mbele. Hali ikiwa ni ya pilikapilika za mjini. Hii ni mandhari ya kawaida kwenye vituo vya matatu Nairobi.

Treni ya mijini yenye rangi nyeupe, nyekundu na majani inapita nyuma ya uzio wa waya. Majani na miti vimezunguka eneo hili na mwanga ni mkali. Mandhari inaonyesha usafiri wa reli katikati ya jiji.

Watu wamevaa reflective vests za rangi ya zambarau wamesimama karibu na matatu na basi kwenye barabara ya mjini. Majengo ya rangi angavu yanaonekana nyuma na magari mengine yameegeshwa pembeni . Hii ni hali ya kawaida kwenye vituo vya usafiri Nairobi.

Barabara kubwa imejaa magari, malori na pikipiki ikiwa kwa foleni ndefu, pembeni kuna miti iliyopangwa mistari, naa majengo inaonekana mbali. Hii inaonyesha msongamano wa magari jijini, labda Nairobi.

Barabara kubwa ina njia mbili za magari. Katikati kuna miti na majengo ya biashara na matengi ya maji yanaonekana pembeni. Magari na matatu yanapita kwa wingi. Hii ni mandhari ya jiji huenda ni Nairobi.

Watu wanatembea na wengine wanasimama karibu na mabasi ya rangi ya bluu na kijani huku pikipiki ikiwa katikati yao. Mazingira ni ya mjini na kuna miti na majengo pembeni. Shughuli nyingi zinaendelea kwenye kituo cha usafiri.

Barabara ya mjini yenye magari na matatu za rangi tofauti pamoja na askari wa trafiki aliyevaa sare ya reflective akisimama magari. Majengo marefu ya biashara inaonekana nyuma na kuna watu wachache pembeni ya barabara. Mandhari inaonyesha shughuli nyingi za usafiri na biashara katikati ya jiji.

Kituo cha usafiri mjini kimejaa abiria na magari ya rangi angavu watu wakipanda na kushuka huku wengine wakitembea pembeni ya barabara. Maduka na majengo ya biashara yamepangwa kando na mazingira yanaoneyesha pilkapilka nyingi za jiji, usafiri wa umma ndio unatawala eneo hii.

Barabara kubwa ina magari mengi yakiwemo maroli ya mizigo na mabasi ya abiria, yameegeshwa au yanapita. Pembeni kuna majengo na miti ya kijani, watu wachache wanaonekana wakitembea au kusimama kando ya barabara. Mazingira yanaonyesha shuguli nyingi za usafiri na biashara katika eneo la mjini.

Abiria wanasimama kwenye kituo wakiingia kwenye basi la kijani na nyeupe. Huko majengo marefu na mitende ikiwa nyuma. Hii ni hali ya kawaida ya usafiri jijini Nairobi.

Barabara kuu yenye njia nyingi inapita katikati ya jiji, magari na matatu zikisafiri pande zote mbili. Katikati kuna ua wa kijani na miti midogo huku majengo na minara ya maji yakiwa pembeni. Anga ni ya mawingu na mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za mjini.

Matatu ya rangi ya manjano na nyeusi imesimama barabarani abiria wawili wakiwa karibu na mlango wa mbele. Mmoja wa abiria anaonekana akizungumza na dereva au kondakta. Hii ni hali ya kawaida kwenye vituo vya matatu hapa nchini Kenya.

Barabara kuu yenye njia nyingi inapita katikati, pembeni kuna watu wachache wakitembea na magari kadhaa barabarani, juu kuna daraja la watembea kwa miguu la rangi ya samawati likivuka barabara yote. Mandhari inaonyesha sehemu ya mjini lenye miundombinu mizuri ya usafiri.

Matatu ya rangi ya kijani na njano ipo barabarani katikati ya jiji ikiwa na maandishi juu ya kioo cha mbele. Ubunifu na rangi zake ni maarufu sana kwenye magari ya usafiri wa umma Nairobi. Hii ni sehemu muhimu ya maisha ya kila siku ya Kenya.

Matatu ya rangi ya machungwa imepambwa kwa michoro. Watu wanasimama na kuzungumza na dereva kupitia dirisha. Kuna msururu wa magari mengine nyuma, inaonekana kwenye kituo cha matatu mjini. Hii ni sehemu ya utamaduni wa usafiri wa umma.

Barabara kuu yenye njia nyingi za magari. Magari kadhaa yanasafiri pande zote mbili na juu kuna daraja la watembea kwa miguu la kijani. Mazingira ni safi na miti imepangwa pembeni. Hali ya hewa ni ya mawingu kidogo. Hii ni sehemu ya kawaida ya jiji kama Nairobi.

Matatu ya rangi ya zambarau imeegeshwa kando ya barabara. Mbele yake imeandikwa, commuter. Watu wachache wamesimama karibu na kuna miti na majengo upande wa kulia. Hii ni mandhari ya kawaida kwenye vituo vya matatu jijini Nairobi.

Matatu za rangi ya kijivu mistari ya manjano, zimeegeshwa kwenye kituo cha magari mjini. Watu wakiwa wanapanda na wengine wakishuka. Kuna mabango ya vituo na ofisi za SACCO juu ya duka yenye rangi nyingi. Mandhari ni ya pilikapilika nyingi za jiji na watu wamevalia mavazi ya ofisini na kawaida.

Watu wamesubiri na wengine wanaingia ndani ya gari, wengine wanaonekana upande wa gari. Barabara ni yenye matope kidogo na kuna mtaro wa maji pembeni huku ishara la kituo cha matatu ikiwa imepinda. Hali ni ya asubuhi au jioni watu wakiwa wamevaa makoti na sweta labda ni baridi.

Matatu yenye rangi nyingi na michoro imeegeshwa barabarani katikati ya jiji, watu wachache wakiwa pembeni na majengo marefu nyuma. Barabara inaonekana na shuguli nyingi za mjini na kuna mabango ya kibiashara juu ya duka. Hii ni hali ya kawaida kwenye vituo vya usafiri jijini Nairobi.

Magari yamepanga foleni mbele ya hanadaki kila barabara. Ukuta wa ndaki ndio wa rangi ya hudhurungi na juu kuna ngazi za chuma pembeni. Mandhari inaonyesha msongamano wa magari karibu na sehemu ya kupita chini ya daraja.

Basi za rangi nyekundu zimeegeshwa katikati ya jiji. Watu wengi wanatembea mbele yao na majengo marefu yanaonekana nyuma. Barabara ina shughuli nyingi na mazingira yanaonyesha pilkapilka za mjini Nairobi.

Hii ni barabara kuu yenye magari mengi, mabasi na matatu huku majengo marefu yakiwa pande zote mbili. Kuna watu wakitembea na biashara ndogo ndogo pembeni ya barabara. Mandhari hii ni ya jiji, huenda ni Nairobi CBD .

Matatu nyeupe imeegeshwa kando ya barabara juu kuna bango linaloonyesha safari za Nakuru direct watu wachache wanasimama karibu. Nyuma kuna magari mengine na majengo ya biashara, hii ni sehemu ya kituo cha matatu mjini.

Matatu ya rangi ya bluu na nyeupe imeegeshwa barabarani katikati ya jiji pembeni ya jengo refu. Kuna watu wachache karibu na matatu na mandhari inaonyesha shughuli nyingi za jijini. Inaonyesha usafiri wa umma maarufu jijini Nairobi kenya.

Barabara kuu yenye magari mengi, malori na matatu zinaenda na kutoka mjini. Katika kuna uzio wa kijani. Mandhari ni ya mchana. Mawingu yamefunika anga na miti imezunguka barabara. Hii ni sehemu ya barabara ya Nairobi kuelekea maeneo ya nje.

Watu kadhaa wamesimama na kutembea kwenye barabara ya jiji. Pembeni kuna mabasi ya rangi ya bluu yameegeshwa. Majengo marefu na miti ya kijani vinaonekana upande wa kulia na kushoto wa barabara. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za usafiri na maisha ya mjini. Labda kituo cha mabasi.

Basi kubwa la rangi ya chungwa limeegeshwa karibu na jengo la ghorofa. Limeandikwa Tawakal nyuma. Pembeni kuna pikipiki na watu wachache. Mandhari inaonyesha kituo cha mabasi au eneo la mjini.

Barabara pana ina magari machache. Reli inapita kwa upande mmoja na miti mingi ya kijani inazunguka eneo hilo. Anga lina mawingu meupe na mazingira ni safi na tulivu. Huendaa ni asubuhi au usiku yenye shughuli chache. Hii ni sehemu ya mjini au pembezoni mwa jiji.

Watu wamesimama kwenye foleni pembeni ya matatu iliyopaki barabarani. Nyuma yao kuna maduka yenye mabango ya rangi tofauti. Mandhari inaonyesha pilikapilika za kituo cha usafiri mjini. Hii ni hali ya kawaida kwenye vituo vya matatu Nairobi.

Bango kubwa limeandikwa, disabled parking available at a fee eighty, limesimama kando ya barabara na kuna magari yaliyopaki karibu. Watu wachache wanapita pembeni. Bango linaonyesha kuwa kuna maegesho maalum kwa watu wenye ulemavu lakini kwa malipo ya shilingi themanini.

Matatu mbili zimeegeshwa barabarani katikati ya jiji. Watu wachache wamesimama karibu na wengine wakienda au kutoka kwenye magari hayo. Kuna majengo marefu na mabango ya biashara nyuma na mazingira yanaonekana ni ya shughuli nyingi mjini. Hii ni hali ya kawaida kwenye vituo vya usafiri jijini Nairobi.

Barabara inapita chini ya daraja kubwa la zege. Watu wachache wanatembea upande wa pembeni na magari yameegeshwa karibu na lango la chini . Daraja lina rangi ya hudhurungi na juu kuna mistari ya njano. Hii ni sehemu ya chini ya daraja au underpass mjini.

Lorry kubwa la rangi ya blue limebeba machine ya kuchimba visima, mkono wa machine ukiinuka juu kuelekea mbele. Anga ni ya mawingu na jua linamulika upande wa kushoto. Mazingira yanaonyesha eneo la kazi ya kuchimba visima au ujenzi.

Duka dogo la huduma za mtandao limejengwa kwenye jengo la rangi nyingi. Lina mlango wa vioo na maandishi juu yanasomeka Ahadi Cyber. Sakafu ni ya vigae vya rangi vya udongo na kuna matangazo madogo kwenye mlango. Mandhari inaonyesha biashara ya huduma za kompyuta na intaneti mtaani.

Mto umejaa taka nyingi kama chupa za plastiki, mifuko na vyombo vya rangi tofauti tofauti. Maji yamechafuka na taka zimeziba sehemu kubwa ya uso wa maji. Mazingira yanaonyesha uchafuzi mkubwa wa mazingira na hatari kwa afya ya binadamu na hata viumbe wa majini.

Duka ndogo la huduma za urembo linaonekana. Lina mabango na picha za huduma kama kusuka nywele na kutengeneza kucha kwenye milango na madirisha. Juu kuna bango lenye picha, chakula na jina la duka. Mlango wa kioo uko katikati na jua linaangaza mbele ya duka.

Dumu kubwa la maji la rangi ya buluu limesimama karibu na ukuta. Pembeni kuna mfuko mweusi wa plastiki na ndoo ndogo ya rangi ya kahawia. Sakafu ni ya vigae na ukutani kuna bomba la maji. Mazingira haya yanafanana na sehemu ya kuchota au kuhifadhi maji.

Mtaro mrefu umechimbwa arthini unaonekana kwenye eneo la wazi lenye majani na vichaka pembeni .Kuna nyumba na miti ambayo hupandwa mbali na mtaro huu huenda unatengenezwa kwa ajili ya kuweka mabomba au nyaya ,mazingira yanaonyeasha shughuli za ujenzi au miundombinu.

Mtaro mrefu umechimbwa ardhini na vivuli vya watu wawili vinaonekana ndani ya mtaro huo. Kuna udongo mwingi pembeni na mandhari ya nje inaonekana nyuma. Hii ni sehemu ya kazi ya ujenzi au uchimbaji.

Kuna bomba la maji la shaba limefungwa ukutani. Linampini wa buluu na limeunganishwa na bomba la plastiki. Ukuta ni wa mbao ya kahawia. Bomba linaonekana liko tayari kutumika kwa umwagiliaji au matumizi ya nje.

Mirija mikubwa ya plastiki ya rangi ya buluu imepangwa kwenye ardhi yenye matope ikiwa tayari kwa ajili ya kazi ya usambazaji maji au ujenzi. Mabomba haya yanaonekana mapya na yamepangwa mistari.

Tanki kubwa la maji la rangi nyeusi limewekwa karibu na ukuta. Limeandikwa vectus upande wa mbele. Kuna ndoo ya njano chini ya tanki na bomba nyeupe imeunganishwa juu. Mandhari inaonyesha sehemu ya nje au corridor ya nyumba.

Barabara ya vumbi ina mtaro wa maji machafu unaopita katikati na taka zimezagaa pembeni. Pembeni kuna duka dogo na pikipiki huku watu wachache wakiwa mbali. Hii inaonyesha changamoto ya miundo mbinu na usafi kwenye mitaa ya pembezoni.

Kuna meza ya mbao yenye rangi ya buluu, na viti viwili. Upande wa kushoto kuna begi la shule na chupa ya maji juu ya meza. Ukutani kuna ndoano zilizo na koti na mkoba. Mazingira yanaonekana kama sehemu ya kusomea au chumba cha mtoto.

Hii ni bwawa dogo la maji safi linalozungukwa na nyasi na mimea ya kijani. Pembeni kuna barabara nyembamba inayopita. Mandhari inaonekana kutoka juu, ikionyesha uzuri wa mazingira ya asili.